Huu ni wasifu wa Wesley Kimeli Sang. Wesley Kimeli Sang anaonekana kuwa mwanariadha wa nchi ya Kenya. Anaonekana pia ana ulemavu katika mkono wake wa kulia.

Hawa ni wanariada. Wanariada hawa ni wa nchi ya Kenya. mwananariada mmoja anonekana akiwa amevaa nguo yenye lebo iliandiwa jina kimani, mwingine amevaa nguo iliandikwa guide nambari sitini na saba.

Huu ni ubao. Ubao huu unaonekana kuwa, wenye rangi ya nyeupe. Ubao huu una maandishi ya rangi ya samawati, nyekundu na nyeusi. Pia una edges za nyeusi.

Huu ni mlango, mlango huu ni wa gredi ya moja cha. Mlango huu una label inayo sema darasa hili ni la mwalimu Agnes pia limeandikwa welcome .

Humu ni kwenye uwanja wa watoto wa kucheza, pale kuna ua iliyokatwa vizuri , pia kuna mti uliomea pale. Kunaonekana kubwa na ina kivuli kizuri.

Huu ni mlango , unaonekana kuwa ni wenye rangi ya kahawia pia ina maandishi yanayosoma chemistry lab , biology lab kumaanisha huu ni mlango wa chuma cha maabara ya kemia na biolojia.

Huu ni ubao, ubao huu ni wa rangi ya nyeupe, ubao huu unamaandishi ya rangi ya samawati na nyeusi pia juu mwa ubao huu kuna miezi ya mwaka iliyoandikwa pale.

Humu ni kwenye bustani. Bustani humu mna ua lililotunzwa vizuri na pia likavyekwa vizuri. Nyasi pale, inaonekana kuwa ni ya kupendeza. Pia kwa umbali, kuna tanki nyeusi inayoonekana pale.

Humu ni kwenye ukumbi. Humu mna mtu ambaye huwahotubia walio pale, pale nyuma yake mna bango lililoandikwa KISE Conference kwa lugha ya kimombo mtu huyu anaonekana akieleza kwa umakinifu sana.

Huu ni mtumbwi. Mtumbwi huu upo katika maji mengi. Pia katika mtumbwi huu, kuna mtu alieye pale, aliyeonekana kuvaa shati ilio na rangia nyekundu iliyoandikwa jina Kenya.

Hii ni rafu. Rafu hii ina nafasi mingi. Rafu hii inaonekana kuwa imeekelewa faili mingi. Faili hizi niza rangi tofautitofauti. Faili moja inonekana kuwa na jina Murimi.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa wanaonekana kuwa walemavu pia wanaonekana kuwa na kocha uwanjani. Kwa mbali kuna viti vya rangi ya kijani na vya nyekundu vilivyopangwa kwa ustadi.

Humu ni mahali penye usalama, baada ya jang.., tukio la moto. Pale kunaonekana kuwa na tangi nyeusi ya maji, iliyowekwa juu ya mahali palipoinuliwa. Pia kuna nyasi iliyomea pale.

Hili ni jengo, jengo hili linaonekana kuwa na rangi ya nyeupe pia, kuna maandishi yanayo amuru kuwa wageni wapitie katika ofisi jumba hili linaonekana kuwa limezingirwa na ua ambalo wa kijani.

Hii ni ratiba ya Thika Road Christian Junior School. Ratiba hii inoonekana kuwa na masiku tano ya juma. Pia inoonekana kuwa na muda uliotengwa kwa ajili ya chapel, break time, breakfast, na lunch.

Hiki ni kitabu. Kitabu hiki kimefunguliwa ukurasa wa themanini na sita, kitabu hiki kina picha kadhaa zilizochorwa pale, kitabu hiki kina maandhishi meusi.

Hawa ni wanariadha, wanariadha hawa wako kwenye mbio. Moja anaonekana akiwa amefungua macho. Wanariadha hawa moja ni wa jinsia ya kiume na yule mwingine ni wa jinsia ya kike.

Hawa ni waendeshaji baiskeli. Baiskeli hii inaonekana kuwa imeshikana. Pia walioendesha baiskeli hii wanaonekana wakiwa wamevaa zana za usalama. Wamevalia nguo zilizoandikwa Kenya.

Humu ni darasni ambamo muna madawati yaliyopangwa kwa ustaarabu. Pia kuna michoro ukutani ambayo ina rangi tofauti tofauti. Mchoro mmoja una rangi ya samawati mwingine una rangi ya nyekundu.

Humu ni chumbani ambamo kuna kompyuta. Kompyuta hizi ziko juu ya meza inayokuwa na rangi ya nyeupe pia pale kando kuna vitabu vilivyopangwa vizuri katika meza hiyo.

Huu ni ukuta . Ukuta huu ni wa darasa . Ukuta huu unaorodhesha chati ya alfabeti na pia na pia miezi ya mwaka , pia ukuta huu una ubao . Ubao huu umeandikwa maandishi yanayoonekana kama vile homework .